Mwanamke anaonekana akisimama karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi akiwa amevalia nguo ya rangi ya kahawia. Nyuma yake kuna miti ya migomba na majani mengi kuashiria kuwa yuko shambani au karibu na shamba la migomba. Anaonekana akitabasamu labda ameridhika na mavuno yake. Ndizi zimewekwa tayari pengine kwa ajili ya kufungasha au kusafirisha kwenye sokoni. Inaonekana kama shughuli ya mavuno ya ndizi ikionyesha kazi ngumu ya ukulima na matunda ya kilimo chake.

Ngombe huyu anaendelea kukamuliwa kwa kutumia mashine ya kukamua maziwa, teknolojia ya kisasa yenye inayorahisisha kazi ya wakulima, vifaa vinavyo shikilia matiti vina mirija inayo vuta maziwa kwa nguvu ya hewa, na kuyaelejeza kwenye chombo maalum cha kukusanya, mbinu hii ni safi ya haraka, na upunguza uchovu kwa mfugaji, ngombe amefungw kwa uangalifu ili asisongasonge wakati wa kukamuliwa, sakafu ya eneo hili ni ya simiti ikiwa na mmonyoko wa kusaidia utiririsa, utiririshaji wa maziwa au maji ya kusafisha.

Watu watatu wako shambani wakiandaa nyingi zilizokatwa, ndizi hizo zimetandikwa kwenye majani ya migomba, zikiwa zimerundikana katikakati, mwanaume mmoja amesimama akimshughulikia ndizi hizo, huku mwanamke amesimama karibu naye, mwanaume mwingine , amepiga magoti, mbele akimshughulikia hizo ndizi pia, mandhari ya nyuma inaonyesha miti mingi ya migomba, kuashiria kuwa eneo hilo ni shamba la ndizi, linaashiria mavuno au maandalizi.

Kundi la wanawake wamevalia sari nyeupe na barakoa wakiendelea na shughuli ya usindikaji wa maziwa. Mwanamke mmoja anadada maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa hadi kwenye paketi ndogo kwa kutumia kifaa cha umbo la faneli na kijiko cha blue. Mwanamke mwingine anaonekana akimsaidia kusubiri zamu yake. Wanaume kadhaa wanaonekana nyuma wakishuhudia shughuli hiyo na mwanamke mmoja mwenye kamera anapiga picha. Hii inaashiria mradi wa usindikaji wa maziwa, labda kwa ajili ya biashara ndogo au shirika la kijamii.

Shamba kubwa la migomba linaonyesha ndizi nyingi zilizokomaa zikining'inia kwenye miti. Mistari ya migomba imepandwa kwa mpangilio mzuri huku matunda yakionekana wazi yakitoka kwenye shina la mti. Udongo wa shamba unaonekana kuwa mwekundu na majani makubwa ya migomba yamefunika eneo lote. Hii inaashiria uzalishaji mkubwa wa ndizi labda kwa ajili ya biashara na kilimo cha kisasa cha ndizi.